Kliniki ya simu inayotolewa na shirika au kampeni inayojulikana kama Beyond Zero . Kliniki hii inaonekana kutoa huduma za afya kwa watu waliokusanyika karibu nayo. Wengi wao wakiwa wanapata huduma za matibabu au ushauri wa kiafya nje. Katika mazingira ya kijijini au sehemu isiyo na vituo vya kawaida vya afya.

Kundi la wanawake watatu wakiwa katika mkutano wa kazi wakitazama skrini ya kompyuta yenye nambari za programu kwa sura ya programu za kompyuta. Wanaonekana wakijadiliana au kufanya kazi pamoja kwenye mradi wa teknolojia.

Mkono wa mtu akiwa kwenye kibodi ya kompyuta mpakato. Mtu huyo ana onekana akitumia kompyuta katika mazingira ya darasa au mafunzo kwani kuna kompyuta nyingine zilizopo mezani mbele yake na mtu mwingine pia anajishughulisha na kompyuta.

Tangazo kutoka kampuni ya Adamo Software kuhusu mfano ya jukua kujifunzia mtandaoni, upande wa kushoto kuna maandishi yanaoeleza kuwa unaweza kuchunguza mfano mbali mbali ya majukua hayo kwa matumizi tafauti.

Vijana wakifurahia kujifunza kwa kutumia kompyuta za mkononi katika chumba cha darasa. Wanaonekana wakiwa na furaha na kushiriki katika mafunzo ya kidijitali, ikionyesha umuhimu wa teknolojia katika elimu ya kisasa.

Mwana huyu ameketi chini na kuitazama kompyuta yake kwa makini. Kwenye meza yake kuna vitabu na kalamu, pia ameshikilia kalamu anaandika. kwenye kompyuta kuna mwanaume ambaye ameshikilia kitabu na anaonekana kumwelezea kitu yule.

Hapa ni mwanafunzi ambaye yuko nyumbani lakini kwa sababu ya teknolojia anaweza kusomea nyumbani kutumia kompyuta yake. Anasikiliza na ana kalamu na kitabu za kuandikia. Kwenye kompyuta kuna mwalimu ambaye anamfunza kwa umakini zaidi.

Watu hawa wanaonekana kuzungumziana . Kwenye meza wanavyo vitabu, karatasi na pia kalamu. Pia wanazo kompyuta zao ambazo wamewasha na ziko kwenye meza. Wote wanasikiliza kwa utulivu wanachokiambiwa.

Mwanamke ameketi na anatazama kompyuta yake kwa umakini zaidi nyuma yake kuna mwanadada ambaye amevalia fulana nyekundu na pia anaonekana kuitazama kompyuta yake kando yake ameweka mfuko mweusi.

Mtu huyu anatazama kompyuta yake kwa umakini. Inaonekana anaongea pia na kusikiliza kwenye kompyuta yake. Kuna watu wanaoonyeshwa. Mtazamo wa watu hawa wako kwenye mkutano wa biashara. Mtu aliye kati ndiye anazungumza.

Kuna msichana ambaye ameshikilia kitabu anawaonyesha wengine huku akitabasamu. Kando yake kuna mwanaume aliyevalia miwani na ameshikilia karatasi kwenye mkono wake. Mbele ni msichana mwingine aliyeshikilia kalamu. Sehemu hii ina vitabu vingi.

Chumba kidogo chenye vitanda vya ghorofa viwili. Ukuta umechorwa rangi ya chungwa na zambarau. Kitanda cha juu kina shuka ya kijani na mto mweupe. Kitanda cha chini kina shuka ya kijivu na mto wa rangi ya kahawia.

Kitanda hiki kimepanda sana. Kimetandikwa vizuri ,kwenye sakafu kuna mkeka wa rangi nyeupe na nyeusi. Ndani kwenye chumba hiki kuna maua ya kupendeza chumba. Kitanda chenyewe kimetengenezwa na mbao na chuma. Kwenye chumba kuna vitu vingine vya mbao.

Sehemu hii ina viti vingi vimepangwa. Vimetengenezwa kwa mbao na vyuma sehemu yenyewe ni safi na mpangilio ni wa kupendeza. Viti vyote vina rangi nyeusi sakafu ina rangi nyekundu na inapendeza vilevile.

Runinga imewashwa na inaonyesha picha. Kwenye ukuta kuna picha ya mwanamke. Kitanda kimetandikwa vizuri. Karibu na runinga kuna dawa ya meno na vitu vingine vimewekwa hapo. Kuna tangi limewekwa sakafuni la rangi nyeusi.

Vitanda hivi vimewekwa vizuri. Vimeshikanishwa viwili viwili. Kuna vya juu na vya chini. Vimetandikwa kwa vitambara vya kijni kibichi na vyote vina pillow . Kwa mwonekano hapa ni shuleni kwa wanafunzi wanapolala.

Wanafunzi wawili wamevaa sare za shule na wanasimama mbele ya bango la uwasilishaji wa mradi chini ya hema. Bango linaonyesha mada ya mradi watering for sustainability likiwa na maandiko mengi ya kuelezea kazi yao.

Wawili wanazungumziana. Kwenye meza kuna karatasi nyingi ambazo zinaonyesha kuna kazi inayoendelea sehemu hili. Mwanamme mmoja ameshikilia kalamu kwenye mkono wake. Kando kuna wanawake Wawili ambao wamevalia miwani.

Mwanaume mwenye ulemavu wa kuona akitumia kompyuta kwenye mazingira ya darasani au mafunzo ya teknolojia, ameketi mbele ya kibodi huku akitabasamu na kuangalia mwanamke anayezungumza naye. Mwanamke huyo anaonekana kuwa mwezeshaji au mwalimu anyemsaidia.

Mwalimu akimfundisha msichana mdogo kutumia kadi za picha zilizo na majina ya vitu na wanyama, mwalimu amevaa shati jeupe na anamwonyesha msichana kadi yenye picha ya jogoo na neno jogoo limeandikwa chini.

Mtu mzima anayeonekana kuwa mwalimu au mlezi akiwa na mtoto mwenye down syndrome .Waangalia pamoja simu au kifaa kidogo cha elektroniki. Mtoto anaonekana kuvutiwa na kile wanachokiona kwenye simu.

Darasa la watoto wakisoma au kushiriki katika somo. Kuna watoto wa rangi mbalimbali wakikaa mezani kila mmoja na kitabu au daftari mbele yake. Mtoto mmoja katikati amevaa miwani na anaonekana anafurahia somo.

Watoto watatu wa kike wakiwa wamekaa pamoja darasani au kwenye kituo cha malezi au chekechea. Watoto hao wanaonekana kuwa na furaha wakiwa wanatabasamu na wamekumbatiana kwa upendo. Mtoto wa katikati ana ulemavu wa Down syndrome akiashiria ujumuishaji wa watoto wenye mahitaji maalum katika mazingira ya kijamii.

Watu watatu wakifanya kazi pamoja katika mazingira ya ofisi. Mtu mmoja amesimama na kuangalia kwenye kompyuta mpakato ya mtu aliyekaa ambaye anaonekana anatumia keyboard , wakati mwingine ameketi pembeni akitabasamu.

Kikundi cha watoto wadogo pamoja na mwalimu wao wakisoma kitabu kwenye maktaba wameketi sakafuni wakizunguka mbwa mkubwa mwenye manyoya meupe aliyevalishwa fulana yenye maandishi yanayonyesha ni mbwa wa tiba au msaada.

Kundi la watu wakiwa katika kikao cha kujifunza lugha ya alama. Mtu mmoja anayeongoza anafundisha na wengine wanajibu kwa ishara. Wanajitahidi kuelewana na kuwasiliana kwa kutumia alama. Jambo linaloonyesha umuhimu wa lugha ya alama katika mawasiliano ya watu wasiosikia au wenye matatizo ya kusikia.

Mwanamke huyu ambaye hana uwezo wa kutembea anaonekana kusoma kitabu cheusi kando yake kuna vitabu vingi vilivyopangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Nyuma kuna viti ambavyo wanafunzi wakisoma wanavikalia ili kuendelea na masomo yao.

Kwa uhakika hawa ni wapishi kwa kutazama vile vibakuli vilivyo juu ya meza na pia kwa kutazama wamevalia vikoi. Mwanaume huyu ameshikilia mafuta ya kupikia na vijiko, wanadada hao wawili wanatazama tuu anavyochanganya, kwenye bakuli moja kuna unga.

Mwanamme ambaye amevalia shati ya samawati anaandika majibu. Kando yake kuna mwanamke ambaye amevalia nguo nyeupe na nyeusi. Anaonekana mwenye tabasamu. Kwa Mwonekano mwanamke huyu ni mwalimu na mwanamme huyu ni mwanafunzi wake.

Mtoto huyu amesimama na kuyaziba masikio yake. Kwa mwonekano mtoto huyu alikuwa anachora kwenye karatasi . Mbele kuna watoto wengine ambao wameketi. Msichana mmoja anamtazama huyu kijana kwa kumshangaa. Wengine wanaendelea kufanya mambo yao.